Chumba cha kuhifadhia au kupanga vitu ikionyesha rafu za mbao zenye nafasi nyingi. Ndani ya kila nafasi kuna mafaili au masanduku ya plastiki yenye rangi ya tofauti kama vile buluu, nyeusi na chungwa.

Wanawake sita wakiwa wameketi kwenye viti maalum vya magurudumu vya riadha wakiwa wamevalia sare nyekundu zenye neno kenya mbele. Wote wanaonekana wakiwa na tabasamu wakionyesha roho mzuri ya timu wamekaa katika umbo la nusu mduara na vifaa vya magurudumu vikiwa na tairi kubwa nyuma ya tairi ndogo mbele.

Mwanamke ameketi kwenye benchi la mazoezi ya kunyanyua vyuma akiwa amevalia shati nyekundu na suruali nyeusi. Shati lake lina nembo ya bendera ya Kenya ikionyesha kuwa anaweza kuwa mwanamichezo anayewakilisha nchi.

Wanawake wawili wakikimbia katika uwanja wa nyasi wakiwa wamevalia nguo za michezo. Mmoja amevaa shati la blue na mwingine amevaa shati ya rangi nyeusi. Nyuma yao kuna wengine kadhaa wameketi kwenye viti. Wakionyesha wanashuhudia tukio la michezo au mazoezi ya riadha. Mazingira ni ya wazi na yenye miti kwa mbali.

Bango jeupe lililoandikwa kwenye mlango wa rangi ya machungwa au kahawia iliyokolea, ikitoa ujumbe wa kukaribisha, bango limeandikwa kwa pini nne ndogo, moja kila kona, kichwa cha bango inatumika herufi kubwa za neno welcome .

Mlango mrefu wa mbao uliopakwa rangi nyekundu iliyokolea, ulio katikati wa mawe ya kijivu na kahawia. Mlango una kishikilio cha dhahabu kinachoo ng'aa na una dirisha ndogo na kioo juu yake.

Kitabu cha shule kinachoitwa Longhorn Methode de Francais kwa ajili ya class four . Jalada la kitabu linaonyesha watoto watatu, wawili wakiruka kamba na mmoja akisimama kando. Mmoja amevaa nguo ya bluu, mwingine njano, watatu zambarau.

Karatasi yenye maswali ya mtihani au kazi ya shule. Labda ya somo la dini ikiwa na majibu yaliyoandikwa kwa mkono. Swali la nane linauliza kuhusu sehemu mbili za bibilia na majibu ya old na new yamejibiwa.

Dawati jeupe na kompyuta mbili za mezani zenye skrini nyeusi na vibodi pamoja na panya. Kila skrini ina sticker ndogo juu yake. Katika sehemu ya kulia ya dawati, kuna rundo la vitabu vyenye kurasa za rangi nyingi. Kati ya kompyuta hizo kuna vitambaa viwili vinavyokunjwa kwenye michoro na rangi tofauti.

Ukurasa kutoka kitabu unaonyesha picha tatu tofauti za usafiri. Picha ya juu ina lori refu la buluu likiwa limebeba mchanga. Chini yake kuna picha la gari moshi kubwa nyeusi likisafiri kwenye reli. Mwisho picha ya chini kabisa inaonyesha mtu akiendesha baiskeli iliyobeba mizigo.

Ukurasa wa mazoezi ya hesabu kwa watoto, wenye maswali ya kujumulisha na kutoa. Kila swali lina nafasi ya jibu na majibu mengi yameonyesha kuwa sahihi kwa alama za tiki nyekundu. Kuna michoro ya kiwavi na mamba kuandamana na masomo tofauti zikifanya.

Jengo lenye ghorofa nyingi likiwa na milango nyekundu na matuta yenye ngazi zinazozunguka. Sehemu ya chini ya jengo imejengwa kwa mawe. Mbele ya jengo kuna mimea iliyopogelewa vizuri na maua ya waridi yanayochipuka.

Mwanamke mwanariadha mwenye nguvu akiwa amevalia kofia nyekundu na fulana yenye maandishi Kenya shidhiri kamilifu kwenye mashindano ya kasia. Mikono yake yenye misuli inashikilia kasia kwa uthabiti huku maji yakiruka kwa nguvu kutoka kwa kila pande kwa makasi.

Kiabu cha kiada chenye rangi ya buluu, kichwa chake ni Longhorn Computer Science learner's book na kinatambulisha kwa Grade 7. Kwenye jadala kuna picha ya mkono uliovalia glovu ya buluu ukishika chipu ya kompyuta.

Dawati jeupe lina kompyuta mbili za mezani zenye zina skrini nyeusi na vibodi pamoja na panya mbili. Kila skrini ina sticker ndogo juu yake. Katika sehemu ya kulia ya dawati, kuna rundo la vitabu lenye kurasa za rangi nyingi, kati ya kompyuta hizo, kuna vijitambaa viwili vilivyoundwa kwenye michororo na rangi tofauti

Mwanariadha anayeitwa Wesley Kimeli Sang aliyeshiriki para athletics amevalia jezi nyekundu yenye mchezo yenye neno Kenya mbele na amesimama kwenye uwanja wa riadha yenye rangi nyekundu, nyuma yake kuna majengo na miti.

Watu wawili, mmoja akiwa amevalia jezi la kijani na mwingine nyekundu, wanacheza mpira kwa bidii kwenye uwanja wa vumbi. Wote wanatumia magongo kuwasaidia kusonga na kuchezea mpira. Nyuma yao kuna ukuta uliojengwa na matofali ya mawe.

Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akiwa amevalia shati la miraba na suruali la jeans , ana rundo rwa vitabu, vitabu vikubwa vinavyowekwa juu ya mapaja yake, mkono mmoja umelala kwenye gurudumu la kiti. Mandhari ya nyuma yanaonyesha nafasi ya ndani yenye refu na vitabu, yakionyesha mazingira ya kusoma au maktaba.

Mwanariadha mmoja, Samson Onjuka amevaa fulana nyeusi na kaptura la kijivu, akionekana akitua kwenye shimo la mchanga, baada ya kuruka mbali. Mchanga unaruka pande zote kumzunguka ukionyesha nguvu ya kutua kwake.

Mlango wa mbao wenye panelezi za chungwa. Juu ya mlango huo kuna bango nyeupe yenye maandishi mazuri yanayosomeka chemistry lab na biology lab , ikionyesha kuwa huu ndio mlango wa maabara ya masomo haya.

Bango la darasani lililopambwa vizuri likihimiza play, learn and grow together , kwa herufi kubwa na rangi angavu. Chini yake kuna mabango mawili yanayofanana, kila moja likionyesha mikono ikiandika herufi ndogo na kubwa na ikifundisha tofauti kati ya left na right .

Nyumba ya kupendeza yenye paa la vijae vya udongo na nguzo za manjano zinazotengeneza viranda. Nyasi ya kijani kibichi inayokolea vizuri inazunguka nyumba ikionyesha eneo kubwa la bustani.

Mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia nyekundu, juu ya mlango kuna ishara ndogo nyeupe yenye maandishi Grade 1C kwa herufi nyekundu. Chini ya ishara hiyo kuna karatasi kubwa cheupe kilichoandikwa Tr Agnes welcome .

Mwanariadha asiyeona, akisaidiwa na mwendesha mwongozo wake, anavuka mstari wa kumaliza mbio. Amevalia kinyago nyeusi uso na fulana nyekundu yenye maandishi Kenya. Mkono wake wa kulia umeshikiliwa na mwongozaji wake.

Mlango wa mbao wa giza, mwenye paneli imekatika. Katika mlango, kuna karatasi nyeupe iliyobandikwa yenye ujumbe ulioandikwa kwa herufi kubwa nyeusi unaosema no exit for students . Chini kuna maandishi hayo, kuna bango ndogo yenye maneno warning na tena no exit .

Kifutio cha ubao mweusi ambacho kimewekwa kwenye kinga mweupe wa ukuta. Kifutio hicho kina sehemu ya chini ya mbao na sehemu ya juu ya rangi nyeusi iliyotengenezwa kwa kitambaa. Ukuta wa juu wa rangi ya kijani kibichi iliyofifia, huku sehemu ya chini ikiwa vigae vyeupe.

Ni ratiba ya masomo ya shule ya Thika Road Christain Junour. Inaonyesha vipindi vya kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Imeandikwa kwa mkono kwenye karatasi hiyo iyobandikwa ukutani, ikionyesha masomo tofauti kwa saa mbalimbali za mchana.

Mwanamke mmoja Asiya Sururu Mohammed ameonekana akiwa ameketi kwenye kiti akitabasamu kwa furaha. Amevaa fulana nyekundu na suruali nyeusi, miguu yake yote miwili imebadilishwa na miguu bandia na fimbo ya kutembea imelala kando yake. Asiya ni raia wa Kenya alizaliwa Mombasa na ni mwana mchezo wa Bawra rowing akishiriki katika mashindano ya singles card .

Ukurasa kutoka kitabu inaonyesha picha tatu tofauti za usafiri. Picha ya kwanza ni ya lori refu la buluu likiwa limebeba mchanga mingi ikiendeshwa barabarani. Mchanga huu unaonekana kuwa mzito. Unajaza sehemu ya nyuma ya lori.

Bango la elimu lenye kichwa, our forest our future ambalo limebandikwa ukutani. Bango hili linaeleza umuhimu wa misitu na changamoto zinazoikabili, linafafanua aina za misitu kama vile misitu ya asili na misitu iliyopandwa na binadamu.

Mitungi miwili ya gesi na kizimamoto kimoja, vyote vikiwa vimeifadhiwa nyuma ya sehemu ya chuma yenye rangi ya kijani kibichi. Upande wa kushoto kizimamoto chekundu kimening'inia kwenye ukuta katika mtungi mkubwa wa gesi ya rangi ya chungwa umesimama wima.

Mwanamke mwanariadha labda mwogeleaji, akiwa ndani ya bwawa la kuogelea. Amevalia kofia nyeupe ya kuogelea na amejishikilia kwenye ukingo wa bwawa akipumzika au akijiandaa kwa maji ya kwanza ya kumaliza mbio.

Bango lenye kichwa water is life na ujumbe every drop counts, please save , bango hili linaeleza vianzo vikuu vya maji kama vile bahari, maziwa, mito, chemichemi, visima na mvua, pia linaorodhesha matumizi mbalimbali ya maji kama vile matumizi ya nyumba, kilimo, uzalishaji na umeme.

Timu ya Kenya ikiingia kwenye uwanja wakati wa hafla ya uchunguzi au kufunga ya michezo. Wanariadha wengi wamevaa mavazi mekundu yenye lafudhi la kiafrika na baadhi yao kwenye viti vya magurudumu.

Bembea ya rangi nyekundu na nyeupe upande wa kushoto, kutelezea kwa wingi ya kijani na manjano kunaonekana katikati kukiwa na muundo mwingine wa kuchezea karibu. Nyuma ya uwanja kuna michezo, kuna ukuta uliotengenezwa kwa matairi ya mazani na iliyopangwa kwa safu.

Kundi la wanariadha kumi na wawili wa Kenya, wengi wao wakiwa wamevalia jaketi nyekundu, nyeusi na kijani kibichi yenye michoro ya kiasili na t-shirt za ndani nyeusi. Wanariadha hawa wamesimama wakiwa wametabasamu, wakiwa wameshikilia cheque kubwa ya mfano.

Wanaume watatu, wawili kati yao wakiwa wametumia miguu bandia na fimbo maalum. Mwanaume mmoja amevaa jezi nyekundu na kaptura nyeusi, akisimama kati kati huku akiwa ameshikilia mkono wake na kuangalia mbele. Upande wake wa kushoto na kulia kuna wanaume wawili wenye ulemavu.

Ukuta ndani ya jengo likiwa na bango lenye nembo ya KSDC kenya society for deaf children na nembo ya ya sikio. Chini ya nembo hiyo kuna maandishi bechi hearing center.

Ishara ya mwelekeo iliyobandikwa kwenye nguzo. Ishara hiyo ni ya rangi ya kijani iliyokolea, kwenye mshale mkubwa wa rangi ya kijani isiyokolea inaelekea kushoto na kisha chini, kuashiria kugeuka kushoto, juu ya mshale pameandikwa high school na chini yake office , nguzo imesimama nje huku kukiwa na nyasi kijani na mti wa nyuma kuashiria mazingira ya shule.

Eneo la kazi lenye komputa likiwa na kichunguzi cha Dell chenye vipokea sauti vilivyowekwa kando, vibodi vyeusi kipo mbele la kichunguzi na kipanya kimekaa kwenye pad ya rangi ya machungwa yenye muundo kulia wake.

Wanariadha wanne wa kiume, wote wakiwa wamevalia jezi za Kenya na viatu vya riadha, wanariadha hawa wanatabasamu na kuonekana wenye furaha, wakiwa wameshikana mikono au kuweka mikono mabegani mwa wenzao.

Mfuko uliojaa mirija ya makaratasi za rangi mbalimbali zikiwemo njano, pinki, buluu, zambarau, na nyeupe. Karatasi hizi zimebingirishwa vizuri na kusimama wima ndani ya mfuko wa kitambaa wa rangi ya kahawia. Nyuma ya mfuko huo kuna karatasi zingine kubwa za pinki zilioashiriwa na mandhari nyeusi kwenye mifuko ya jeyenye rangi ya machungwa au bluu.

Jengo la shule au kituo cha kulelea watoto kikiwa na ukuta mweupe na paa la rangi ya kahawia. Kwenye ukuta wa jengo kuna michoro mikubwa ya wanyama porini kama vile twiga, viboko na tembo ikionyesha mazingira rafiki kwa watoto.

Kitabu kimoja kinaonekana kikiwa kimelala juu ya meza ya mbao jalada lake lina rangi ya buluu na lina kichwa cha habari kinachosomeka health, safety and manners reader 2 chini kuna picha tatu za watoto wanaoonyesha tabasamu na shughuli mbalimbali.